Bonge moja linaonekana mbele ya ofisi kuu ya vioo lenye maandishi haya, transforming public service delivery ,kuendeleza huduma bora ya rangi ya kijani kibichi na ingine nyekundu na mtu anaonekana ndani akiwa amevalia suruali nyeusi na shati ya rangi nyeupe yenye michirizi nyekundu.

Chumba kubwa lenye watu wameketi wengine wanangoja kuhudumiwa. Jumba hili linatawalwa na rangi nyeupe na katika ukuta kuna rangi ya samawi, ambayo yenye rangi ya maandishi, countr 3, counter 4,counter 5, counter 6, 7 .

Rais William Ruto akiapishwa akiwa kwenye suti ya rangi nyeusi, shati ya rangi nyeupe na tai ya rangi nyekundu bibi yake akiwa pembezoni kushoto akishikilia bibilia na Ruto akiwekelea mkono wake kwa bibilia ya rangi ya kijani kibichi maikirofoni ikiwa mbele yake akiwa ameshikilia bibilia pia.

Nembo hii yenye imetawalwa na rangi nyeusi, ikiwa na rangi nyekundu, ikiwamaandishi haya, Jubilee mbele pamoja, nembo yake ikiwa ni ndege ambaye ameshikilia matawi mdomoni bila shaka Jubilee Party.

Timu ya raga ya Kenya ikishingilia ushindi wao. Wengi wao wakiwa wameinua mikono juu kuonyesha heshima kwa wachezaji uwanjani. Wakiwa wamejifunika kwa pendera za Kenya zenye rangi ya manjano, nyekundu , nyeupe na nyeusi. Wengine wao wakiwa wamevaa kofia, wengine wamebeba pendera za Kenya.

Huduma Kenya ambalo mbele yake kuna bango lenye maneno Information Desk Huduma Kenya . Wanadada wawili mmoja amesimama mwingine akiwa ameketi ndani, kungoja wahudumu kuwahudumia. Chumba limepakwa rangi nyeupe na watu wanapitapita ndani yake.

Aliyekua waziri mkuu na kigogo wa siasa za upinzani, Raila Amolo Odinga, akiwa amevalia suti yake akijaribiwa vidole katika mashine ya uchaguzi ya IEBC kujaribu kama bado inafanya kazi. Kando yake kuna mwanaume mmoja amevalia suti na koti na tai na mwanamke ambaye anaoperate laptop ambayo iko kando yake akijaribu kuelekeza mheshimiwa jinsi ya kutumia mashine.

Ofisi la Huduma Kenya ambalo wengi halijatawalwa na watu viti zikiwa hazikaliwa na mbeleni ukiangalia mabango ya Huduma Kenya; service delivery jini yake ikiwa ni police abstract, police clearance certificate , na NCA services .

Wachezaji wanamenyana kati ya timu ya polisi na ile ya posta wa posta wakiwa wamevalia jezi zao nyeupe zenye michirizi miekundu yenye majina Posta na polisi wakiwa wamevalia nyekundu yote yenye jina mbele Betika uwanja ukiwa ni wa rangi la kijani kibichi nyuma yao kunaonekana bango lenye maadishi Police Sacco Stadium.

Askari mmoja akiwa kwenye sare zake rasmi akiwa amebeba bunduki akipiga doria katika ofisi kuu ya Huduma Kenya mahali ambapo wakenya wameketi wakingoja huduma kutoka serikali kuu mwingine amevalia buibui , mwingine amevalia kofia nyekundu , mwingine shati nyeupe , shati ya samawati na huko mbele kunaonekana mabango yenye majina ya aina ya huduma inayopeanwa humu.

Wachezaji wakingangania mpira wa timu ya FC LEOPARD na GOR MAHIA. Gor Mahia ikiwa imevaa jezi zao za kijani kibichi, yenye maandishi mbele sport pesa na timu ya Fc ikiwa imevalia jezi lao la samawi lenye maandishi mbele yake betika. Nyuma yao kuna mashabiki wengi ambao wanashuhudia huu mchezo, mapambo kando ya uwanja yakiwa yameandikwa Gor Mahia na Igwe .

Mwanaume na mwanamke wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta wakivalia kiti cha rangi nyeusi wakiwa wamevalia mavazi yao ya rangi nyeupe yenye michirizi ya rangi nyekundu wakitazama mbele kuna viti na juu yake kuna bambo ambalo lomeandikwa NCA Services.

Mashemeji derby Gor Mahia dhidi ya AFC Leopards wakicheza Gor Mahia ikiwa imevalia jezi ya rangi ya kijani kibichi na AFC Leopards Ingwe ikiwa imevalia nguo nyeupe yenye michirizi ya rangi ya samawi wakicheza kambumbu uwanjani Nyayo Stadium pangoni huko kukionekana bango lenye Kenya Premier League mashabiki wakiwa wamekalia kwenye kiwanja wakitazama mechi hiyo noma noma.

Aliyekua rais wa nne rais Uhuru Kenyatta akiwa amevalia nguo yake nyekundu yenye pambaja nyeupe yenye michirizi mieupe akisalimiana mkono na aliyekuwa muaniaji wa kiti cha useneta Millicent Omagari katika jiji kuu la Nairobi akiwa ameachilia nywele, akiwa ametoa meno nje na kutabasamu akiwa amevalia kitenge.

Wachezaji wa timu ya Kogalo na wale wa timu ya AFC Leopards wanamenyana katika uwanja mkuu wa Nyayo katika derby ya mashemeji. Kando yao bango ambalo yameandikwa Premier League, Sportpesa. Mashabiki wamekaa kule juu ya uwanja mpaka wengine wamesimama juu kabisa wakiwa wamevalia nguo zao ya kijani kibichi wengine wakiwa wamevalia rangi za manjane na mijilisi nyeusi wakiangalia mechi hiyo uwanjani Nyayo.

Wachezaji wa timu ya KDF ukipenda Ulinzi Stars wakiwa kwenye jezi zao za rangi nyeupe yenye michirizi nyekundu na majina ya KDF kifuani wakitabasama baada ya kushindwa mechi ya fainali, mmoja wao akiwa amevalia jezi nambari tatu mbili ishirini na tano goalkeeper akiwa na jezi nambari ishirini.

Watu wengi ambao wameinua mikono juu wakiwa wamebeba bendera ya Kenya iliyo na rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Watu hao, mmoja anaonekana akiwa amevalia nguo yenye jina Tusker mbele tumboni.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wakiwa wamejipaka rangi zao ya kijani kibichi. Kando yao wengine wakiwa wamebeba vuvuzela, kofia nyeupe. Mmoja wao akiwa amevalia nguo ya manjano katikati ya mashabiki wengi wa Gor Mahia.

Wachezaji wa timu ya AFC na Gor Mahia kwenye mashemeji derby wawili wakiwa wamevalia nguo za rangi ya kijani kibichi, wengine wakiwa wamevalia rangi ya manjano na goal keeper mwenye jezi nambari kumi na tisa anapanga watu wake, kule uwanjani kuna mashabiki ambao wamesimama wengine wameketi, wakiwa wamevalia rangi ya kijani kibichi wengine manjano.

Wachezaji wa timu ya AFC Leopards ukipenda chigua wameshikana mikono wakiwa wamevalia nguo zao samawi , kaptura samawi socks za samawi na viatu aina mbalimbali. Mapango kando ya uwanja yameandikwa Azam TV na mashabiki wamejaa wakiwa wamevalia nguo za nyekundu , nyeupe, na njano wametawaliwa sana na rangi ya samawati kwa maana ndio jezi ya timu hii.

Afisa mmoja wa kijeshi wa jinsia ya kike ametembelea kituo cha Huduma Centre ambapo amepatana na mhudumu wa jinsia ya kiume aliyevaa shati nyeupe yenye mjilisi ya rangi nyekundu. Wanaonekana kuzungumziana. Kuna kitabu kimoja kilicho mezani , pamoja na kompyta anayoitumia katika kazi yake .

Wanasheria wakiongozwa naye kalonzo Mushrooms ka akiwa amevalia kofi lake la rasmi. Wakiwa wote wamevalia nguo zao za rasmi za wanawakiri. Nyeusi, zenye sikafu ya rangi nyeupe wakisimama mbele ya mahakama kuu. Iliyo na bango linasema Project Judicial Independence . Kalonzo Musyoka akiwa mbele ya kibango kimeandikwa president .

Wachezaji wa timu ya AFC Leopards wakisherehekea baada ya kufunga bao wakiwa wamevalia jezi zao rasmi za raangi ya manjano yenye michirizi mieusi na mieupe . Uwanja umejaa mashabiki wenye wamevalia nguo aina mbalimbali anga lenyewe likiwa safi mawingu yakiwa safi ya rangi ya samawi.

Pikipiki moja limeegeshwa lingine linapita lenye maandishi la Posta, mwendeshaji akiwa amevalia rangi ya samawati kofia la rangi ya manjano na gambuti nyeusi, nje ya jumba lenye maandishi w.posta.co.ke Nairobi General wamama wengine wakiwa wameketi nje mabango yakiwa kando yao.

Wachezaji wa timu mola ambao wamebeba kikombe kwa ushindi wao. Sare zao ziko rangi ya manjano yenye michirisi ya rangi ya samawati. Wamevalishwa shingoni mabango yenye rangi ya Kenya nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Kombe hilo pia linevalishwa rangi hilo hilo wakiwa wameinua mikono juu, na mpira imechorwa na wa rangi ya samawati na rangi ya manjano.

Watu wawili, mwanadada na mwanaume ambaye amevalia suti na mwanadada rangi nyeusi, hii hudumiwa na mwanadada mmoja aliyo ndani ya kioo, ambacho juu yake kuna maandishi "Huduma Kenya Post pay nambari ishirini na mbili without a reach na ID Mpesa sufuri saba saba saba sufuri tisa tatu ,tisa mbili sita, nne nne."

Mashabiki wa timu ya Kenya ya raga, wakiwa uwanjani wakiwa wametabasamu kwa picha ambayo walipigwa na mtu mmoja maridadi zaidi hata wazungu wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya ikiwa na rangi nyeusi, nyekundu na kijanikibichi wakiwa wote wamesimama.

Wasichana wawili na kijana mmoja aliyevaa miwani wakishabikia timu yao wakiwa wamevalia jezi zao nyekundu zenye michirizi ya kijani kibichi na mieusi, mmoja akiwa amevalia kofia nyeupe na mwingine akiwa amefunga kitambaa cheupe chenye rangi ya Kenya kiunoni na kichwani mwake.

Mwanainchi mmoja katika kituo kimoja cha huduma Kenya ,akiwa amevalia kofia nyeupe, shati nyeupe, akihudumiwa, na mtu mmoja aliyevalia miwani akiwa amevalia shati nyeupe michirizi miekundu na sweta ya rangi nyeusi ,akifinya kompyuta. Mbele ya meza kuna bango lenye maandishi, Huduma Kenya .

Watu wengi wameketi katika chumba kimoja ,kinachoonekana kuwa kama benki hivi . Mmoja akiwa amevaa suti ya samawati ,mwingine akiwa amesimama amevaa miwani na sweta ya rangi nyeusi . Ukutani , rangi ya samawati imetawala ,na maandishi mbele yakiwa ; counter 7, counter 8,counter 4 , counter 3 .

Mashabiki wengi wakiwa barabarani wakiwa vinywa vyao vi wazi kutabasamu, wengine wamevalia nguo nyeupe wengine nyeusi. Mabango yamebebwa juu aina imeandikwa kazi endelea PNU kila mmoja na bango lake watu wengine nyuma wakiwa juu ya gari nyeupe ambalo limebeba.

Watu wengi ambao wameinua mikono yao juu wengine wamevalia nguo nyeusi wamebeba maua. Nyuma yao kuna bango ambalo mchezaji mmoja anaonekana, na mbele yake wameshikilia bendera ya kenya ikiwa na rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na rangi ya kijani kibichi.

Watu ambao wanatabasamu kutoka huko juu, wengine wakiwa chini wakiwa wanacheza mpira, wenye rangi nyekundu na kaptura za rangi nyeusi. Wengine kwa rangi ya manjano, juu na chini. Mpira uko juu angani.

Jumba hili kubwa lenye watu ndani, kijanammoja akiwa amesimama akiwa amevalia sweta ya rangi nyeusi shati nyeupe na kaptura ya rangi nyeusi mama mwingine akiwa ameketi na shati nyeupe yenye michirizi mwekundu akikalia kiti cheusi akiwaanaangalia makaratasi mezani ,meza ya rangi nyeupe.

Timu ya vijana wa KPA ukipenda Kenya Ports Authority wanashangilia ushindi wao wa timu ya vikapu wakiwa uwanjani huko Nyanyo. Ukuta wa rangi ukiwa rangi nyeupe yenye iko na mjidisi ya samawi. Mashabiki hawa wanainua mikono juu na rangio zao jersey ya samawi.

Mashabiki wa timu ya Ingwe ukipenda, FC Leopards, wakiwa wakitabasamu wengi wakiwa na vuvuzela, wakiwa wamevalia nguo yao rasmi ya rangi ya samawi yenye michirizi meupe, ikiwa imeandikwa mbele bet safe ,na kijana mmoja mwenye kofia nyeupe na shati nyeusi akishikilia bango linalosema, waokhoa

Mzee mmoja kavalia kofia, sweta ya rangi nyeusi, viatu rangi nyeusi yenye michirizi meupe akishikilia pasipoti na karatasi mengine mkononi. Mbele yake kuna gari nyeusi yenye usajili KCY 487R. Miti iko mirefu yenye majani ya kijani kibichi ambayo gari hizo zimeegeshwa chini yake.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa amevalia miwani akiwa amevalia nguo ya rasmi yenye michirizi mieusi , miekundu na mieupe akimpokeza kitabu cha sheria rais Ruto ambaye amevalia suti nyeusi shati nyeupe na rangi ya tai ya manjano.

Mashabiki wa timu ya Kogalo ambao wamevalia wengine sare zao rasmi nyeupe yenye mijilizi ya kijani kibichi wengine wakiwa na firimbi. Wengine hata wakiwa wamesimama wamewasha na mwingine akiwa amefungua mdomo. Amevaa kichwani kitambaa cheupe na mmoja akiwa na bango yenye maandishi "Gormahia".

Mashabiki wa kambumbu wa timu ya bandari wakiwa ugani kuangalia mechi zao. Mmoja wao akiwa amebeba bango kubwa lenye maandishi bandari fans . Wengine wamebeba firimbi, wengine vuvuzela , kamoja akiwa amevalia koti kubwa hata tai na suti mara akitabasamu akitoa meno yake nje, mwingine akiwa amevaa buibui kafunga kichwani kitambaa.

Aliyekuwa na jaji mkuu akihutubia wanahabari Martha Koome akiwa na afisa mkuu katika sheria na katika mahakama ya upeo. Chini yake kuna nembo ya ofisi ambayo imeandikwa office of chief justice Judiciary Nation Kenya

Rais William Ruto, jaji mkuu Martha Koome na spika wa bunge la kitaifa, Moses Masika Wetangula, wote wakiwa wameshika vitabu mikononi. Wetangula na jaji mkuu Martha Koome wakiwa wamevalia miwani.

Mashabiki wakiwa uwanjani wanashabikia timu yao wengi wakiwa wamevalia nguo nyeusi, nyekundu, nyeupe wengi wakiwa wamebeba bendera za kenya zikiwa na rangi ya nyeusi nyeupe kijani kibichi wote wakisimama wengine wakiwa wamekaa wakiwa wamevalia kofia zikiwa na rangi hiyo hiyo wengine wakiwa na vuvuzela.

Mashabiki wa timu ya Kenya wakiwa na uzalendo wao mmoja akiwa amevalia miwani kaachilia nywele yake sana mwingine akiwa amevalia kofia nyeupe yenye rangi ya kibendera nyeusi nyeupe nyekundu na ya kijani kibichi.

Aliyekuwa waziri wa kusimamia wafanyi kazi nchini Kenya Justine Muturi akiwa amevalia pamba safi nyeupe yenye michirizi miekundu akiwa ndani kituo cha Huduma Centre Wanadada wameketi wakiwa mbele ya kompyuta zao wakianaglia jinsi ya kazi inaenedela kompyuta na laptop zinaonekana hata mhuri wa serikali ukiwa mezani.

Wanadada warefu mashabiki wa team ya Gormahia wakiwa wamevalia sare zao rasmi nyeupe zikiwa na mijirisi ya rangi ya kijani kibichi mwingine akiwa amevalia rangi kibichi akiwa na skafu ya Gormahia wote wakiwa wameachilia nywele wamejitahidi warembo hawo wengine wakiwa wameshikilia zingine mkononi mbele yao zikiwazimeandikwa Gormahia tuzo Gormahia.

Ukumbini Martha Koome Orengo na wakuu wengine serikalini wakiwa wameketi juu ya kapeti ya rangi nyekundu nyuma yao bango ambao linasema launch of law courts wanapiga makofi mwingine akiwa ameshikilia kitabu chake akitabasamu kando kuna meza kidogo ambao maji yameekelewa juu yake.

Tenti lenye rangi ya mchanganyiko ndani yalo kuwa metawalwa na afisa, kutoka kituo cha selikali cha huduma, ambao wamevalia nguo zao razmi, sweta, nyeusi, na shati ya rangi nyeupe yenye mchirizi miekundu wakihudumia wanainchi, ambao wamewekewa mabango mbele yao inasema Identity cards, Helb, Huduma, Sha , na mengine.

Shabiki wa timu ya Kogalo Gor Mahia anashabikia ushindi wao, wakiwa uwanjani wakiwa na sare zao za rangi ya samawi zenye maandishi mbele Gor mahia. Kijana soja shabiki sugu amesimama akiwa na suti yake nyeupe yenye michirizi ya samawi, akiwa ameshikilia bango lenye maana we now need mancity .

Uwanjani kwenye mpira wa basketi boli vijana wanamenyana mmoja akiwa amevalia nguo ya kijivu mwingine akiwa amevalia rangi ya samawi yenye maandishi KPA nao wengine bilashaka ni kenya pots authority wengine wakiwa wamesimama wakiketi kule juu ya uwanja wakitazama meji paa kuu.

Watu wengi wamepanga foleni ndani ya hema leupe, nyuma yao kuna bango ambalo lifungwa limeandikwa Huduma na wahudumu ambao wamevalia nguo zao rasmi nyeupe na zingine nyekundu na barakoa za rangi samawawe, viti zao zikiwa na rangi nyeupe, meza zikiwa zimetandikwa vitambaa ya rangi nyeupe.

Dada mmoja ameruka kwenye Uzi na kuanguka ndani ya matope yenye vumbi kando yake ni nyasi ya kijani kibichi uwanjani kumepakwa rangi nyeupe nyekundu nyeusi na rangi ya kijani kibichi ambayo imetawala katika uwanja huo viti pia vime pakwa rangi hio hiyo.

Wachezaji wa timu ya Bidco wako mazoezini, wakikimbia juu ya nyasi ya rangi ya kijani kibichi wakiwa wamevalia pambo zao safi za samau, socks za rangi ya samau wakiwa na nambari katika kaptura zao; thelathini na mbili, Saba, arubaini na nane, ishirini na nane. Hata goal keeper pia yuko, kavalia kaptura ya rangi nyeusi.

Katibu mkuu wa timu ya Ulinzi stars akitambulisha usajili mpya wa kijana R. Slyvane jezi nambari ishirini ,yeye mwenyewe akiwa amevalia jezi nyekundu yenye maandishi mbele yake KDF na bango ukutani likisema Ulinzi stars solders first .

Wachezaji wa timu ya vikapu baada ya ushindi wao, wakiwa wamevalishwa shati nyeupe yenye michirizi ya rangi ya samawi kaptura zao ni ya rangi ya samawi yenye michirizi ya rangi nyeusi wakiwa wamebeba kikombe juu na nyuma yake lango kubwa limepakwa rangi nyeupe. Vioo zinaweza kupitisha mwangaza zikionyesha utaratibu wa hali hii ya uko .

Jaji mkuu Martha Koome akiwa ameketi na jaji wengine wa mahakama ya upeo. Akiwemo naibu wa Philomena Mwilu. Nyuma yake kuna bendera mbili, moja ya kenya, nyingine ya mahakama kuu. Chini yake kuna watu ambao wameketi wakiwa wamevalia nguo nyeusi yenye michirizi mieupe.

Mashaki wa timu ya Ulinzi stars ukipenda KDF wako uwanjani kushangilia timu yao, wengi wao wakiwa wamevalia jezi zao nyekundu ambayo zinamaandishi mbele KDF wamekalia viti vya samawi wengine wakiwa wamevalia kofia ya mzunguko wengine wakiwa wameshika pambaja wakitabasamu mechi hii.

Wachezaji wacheza mpira wa mkono. Timu ya upinzani ikiwa imevalia jezi ya samawati yenye michirizi meupe na timu ile ingine ikiwa imevalia nguo nyeupe wakingangania mpira uwanjani. Kando, mashabiki wameketi wakitazama mechi. Mpira mwenyewe una rangi nyeusi.

Wananchi wakiwa wameketi mbele ya lango kuu la duka la huduma Kenya lenye nembo ukutani zinazosema, KRA services, birth and death , NCA services, SHA services NHIF services.

Watu wengi ambao wamekaa nje ya chumba la ndani wakiwa wamevalia sweta nyeusi, shati ya rangi nyeupe yenye michirizi miekundu. Wakiwa wanahudumia watu. Na bango ambalo liko mezani linasema infop desk .

Viongozi kutoka chama cha ODM wakiwa mkutanoni , wengine wakiwa wamevalia suti za rangi nyeusi ,tai na shati nyeupe . Maikrofoni zinaonekana zikiwa juu ya pullpit ambayo imesimama ,nyuma yake picha ya Mzee Raila Amolo Odinga ikionekana kwenye bango kuu.

Kando ya barabara wanafunzi wanapita wakielekea shuleni wengine wamebeba begi ndani ya mtaro kuna uchafu umetapakaa uliomo wa rangi nyeusi manjano samawi bila shaka hapa ni pachafu mno kunahitaji kusafishwa.

Rais William Ruto akiapishwa kuwa rais wa Kenya akiwa ameshikilia biblia nyeusi maikrofoni nyeusi ikiwa mbele yake, kando yake kuna bibi ambaye ameshikilia katiba kuu ya Kenya akiwa ameekelea mkono juu, nyuma yake ni uwanja na watu ambao wameketi kungojea kupewa rasmi ofisi ya rais.

Majaji mkuu kutoka mahakama ya upeo wakiwa katika nguo lao rasmi kofia yao nyeupe skafu yao nyeupe nguo zao nyekundu za michrizi mieusi mbele yao kuna wanaume wawili wakiwa wamevalia suti ya rangi nyeusi na tai na shati nyeupe wakisalimiana kupeana heko.

Mashabiki wameketi nyuma ya bando kubwa linalosema Go well . Mashabiki hawa wameketi wakiwa wameshikilia bendera za rangi ya Kenya ikiwemo rangi nyeusi ,nyekundu na kijani kibichi. Wengi wao wakiwa wamevalia kofia ,wengine wakiinua mikono juu ,vidole vyao wengine moja wengine mbili .

Kiongozi wa Wiper Kenya akiwa na wanachama wenzake wakiwa wamevalia wengi wao jezi rasmi za chama hicho ya rangi ya samawi, wengi wao wakiwa wamebebwa ya rangi ya samawi yenye miandiko ya rangi nyeupe yenye majina Kalonzo, mmoja wao akiwa amevaa kanzu na bango liko mbele ya mikrofoni linasema Kalonzo.

Aliyekuwa rais wa nne Uhuru Muigai Kenyatta akiwa amebeba bibilia kando yake upande wa kushoto akiwa bibi yake amevalia vazi nyeupe pe pe pe akiwa amevalia miwani pande mwingine akiwa ni jaji mkuu ambaye anampea kiapo na nyuma yao watu ambao wanatabasamu wakiangalia kuapishwa kwake.

Chama cha wanasheria kikiwa kimeketi chini baada ya mkutano wao wa kusherehekea miaka yao ya utendakazi mzuri, wengine wakiwa wamevalia kofia, wengine wakiwa wameketi, wengine wakisimama yao, wengine wakiwa wamevalia shati za rangi nyeupe yenye michirizi ya kijani kibichi, na nyuma yake bango ambalo limeandikwa The Judiciary Tribunals, Specialized Courts For Faster And Effective Dispute Settlement .

Wachezaji wa mpira wa mkono wa basketi wakicheza boli uwanjani timu moja ikiwa imevalia nguo nyeupe na mijirizi ya samawi na ingineikiwa imevalia nguo ya samawati ikiwa na mijirizi mieupe waking'ang'nia mpira uwanjani kando uko kwenye mashabiki kuna viti ambazo zinaonekana nyeusi rangi nyekundu hata ya kijani kibichi na chuma ambazo zinapakwa kwa rangi ya samawati kando ya uwanja.

Mashabiki wa timu ya mashemeji Gor Mahia wakishabikia timu yao wakiwa na vuvuvzera mmoja aliye mbele akiwa amejipaka rangi aina mbalimbali ikiwa nyeupe na kijani kibichi akiwa ameandika maneno haya katika kifua chake Gor Mahia Fc akiwa na bango ambalo ameshikilia kwenye mkono nyeupe wengine wakiwa wamevalia kofia nyeupe.

Rais mkuu William Samoei Ruto, akisalimiana na majaji wa mahakama ya upeo ambao wakiwa kwenye sare zao rasmi nyekundu zenye michirizi ya rangi nyeupe na nyeusi na kwa mbali unaona aliyekuwa katibu wa michezo Abab na Mwamba akitazama.

Fomu ya kulipa kutoka Huduma center, yenye nambari ya usajili EPP1-YLTR98Z3 P9W65L5 12 August 2022, customer copy, receipt paid .

Wachezaji wa mpira wa vikapu na Kenya Ports Authority wakiwa wamevalia jezi zao za rangi ya samawi yenye michirizi mieupe, socks nyeupe wakisimama wengine wakiwa wameketi wakipiga makofi wakishuhudia gemu yao dhidi ya wanaposta, ambao mashabiki wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu.

Mtu mmoja mwenye kavalia kofia, ana shati la rangi nyeusi nyuma yake kijana amevalia jezi nyeupe yenye jina kenya na amebeba bendera ya kenya.

Wakenya wengi wameketi ndani ya ofisi ya huduma ambayo ukutani imetawala na rangi ya kijani kibichi, nyekundu na nyeupe. Mwuguzi mmoja amesimama akiwa amevalia nguo nyeusi, shati nyeupe na kuwatazama wanaohitaji huduma katika ofisi ya serikali.

Watu wengi wamepiga foleni wakenya wakitarajia kuhudumiwa katika kituo cha Huduma Centre wengine wakiwa wamebeba watoto wao mgongoni , wengine watoto wakiwa wameshikilia mikono , wengine makaratasi meupe ,wengine wakiwa wamefunga viremba kichwani , wengine vitambaa na kando ya mlango kuu kuna bango nyekundu ambalo lina maagizo na maelezo ya kampuni.

Mashabiki wa timu ya Tusker wakisherehekea wakiwa kwenye sare zao rasmi ya rangi ya manjano yenye maandishi mbele ya Tusker akiwa na bendera mbili mkono wa kushoto na wa kuume ukiwa maandishi Tusker, nyuma yake watu wamesimama wengi wakiangalia hali ya mechi.

Naodha wa Kenya Michael Olunga akizungukwa na wachezaji wanne wa Gabon, ambao wamevalia jezi zao za manjano na kaptura za rangi ya samawi, Olunga akiwa amevalia nguo yake nyekundu yenye mijirizi nyeupe yenye jezi nambari 14,akizungukwana nao nambari 14,17,4 na 3 uwanjani Nyayo stadium.

Karani watatu ambao wameketi mbele wakijaza makaratasi meupe, na yenye michoro aina ya miduara. Na wengine wakiwa wamesimama wakiwaletea fomu hizo ili waweze kuzijaza. Wanajaza baseli za serikali kuu.

Ameruka na kuanguka chini na kutoa vumbi. Kando yake kuna nyasi ya kijani kibichi. Watu wengine wameketi wengine wakiwa wamesimama na uwanjani kumetawala rangi nyeupe, kijani kibichi, nyekundu na hata nyeusi ikiwa pembezoni.

Mashabiki wa timu ya raga ya Kenya, wakishabikia timu yao, mmoja wao akiwa amebeba bendera ya rangi ya Kenya ikiwa yenye rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na ya rangi ya kijani kibichi wakiwa wamebeba firimbi wengine wakipiga makofi wakiwa wamevalia miwani yao ya kujificha.

Shabiki wa timu ya raga ya kenya, wengi waliwa wameketi ikiwa mmoja peke yake akiwa amesimama. Akiwa amwvalia nguo yenye maandishi ya Kenya Airways, ya rangi nyekundu yenye michirizi mieupe, mieusi na ya rangi ya kijani kibichi.

Wazalendo watatu wa nchi ya Kenya wakiwa wamejipaka usoni mwao rangi za bendera ya Kenya ikiwemo kijani kibichi, nyeupe, na nyekundu wakiwa wao wenyewe ni weusi, mwingine amevalia kofia na miwani ikiwa na bendera ya Kenya shati lake chini yake jina Kenya.

Wanachama wa chama cha TNA katika uchaguzi wa 2017 wakionyeshana vidole wakihesabu wakiwa na shati zao za rangi nyekundu zenye majina yao na kicwani kofia zao rangi nyekundu yenye maandishi ya rangi nyeupe yanayo sema tuko pamoja.

Rais William Ruto akiwa amevalia suti nyeusi shati nyeupe, kando yake akiwa naibu wake Rigathi Gachagua, Martha Koome akiwa amevalia nguo yake ya uwakili kuwa jaji mkuu na mwisho kabisa kuna aliyekua jaji mkuu Maraga na Philomena Mwilu.

Wakenya wamekuja kupokea huduma kutoka ofisi ya Huduma Kenya ambayo kila ukuta uko na nembo hiyo ya Huduma Kenya. Ukuta umepakwa rangi nyeupe wao wenyewe wakiwa wamevalia sare zao rasmi shati nyeupe zenye michirizi mekundu, barakoa wakati wa Korona na mashine ya kompyuta ambazo wanatumia kuhudumia watu.

Katibu mkuu wa chama cha Kanu, akimvisha mgeni wake mtarajiwa wa kuwania kiti cha ubunge, kofia rasmi kujiunga na chama hicho cha Kanu. Wanachama wengine wanatabasamu wakiwa wamevalia kofia zenye nembo ya Kanu nyuma yake inamaandishi Kenya African National Union Party.

Mashabiki wa timu ya raga ya kenya, mmoja aliye mbele akionekana kuwa amevalia miwani akiwa ameshuka nywele, ennguo yenye jina kenya, nyeusi yenye michirizi ya rangi ya kijani kibichi, nyekundu na nyeupe. Wengine wakiwa wameinua mikono juu wakipiga makofi ya kishangilia timu ya raga.

Mchezaji wa Kariobangi sharks akiwa amevalia nguo yake ya manjano, akimenyana unyo kwa unyo na mchezaji wa FC Leopards yaani chingwe, akiwa jezi nambari 24,jezi ya samawi yenye michirizi meupe mbele ikiwa imeandikwa batika. Kando kuna bango kubwa limeandikwa betika na uwanjani kuna viti vya rangi ya kijani kibichi.

Chumba la huduma centre ambazo limetawalwa na rangi nyeupe na kijani kibichi na nyekundu lenye bango mbalimbali ya L2 watu wakiwa wameketi wakingoja kuhudumiwa na afisa mkuu .Chini limetawalwa na taili nyeupe

Afisa mmoja mkuu kutoka ofisi ya Huduma Kenya akiwa amevalia shati lake rasmi lenye rangi nyeupe na mchirizi meupe akivalia gloves zake nyeupe akiwa na kalamu mfugoni akisaidia mama mmoja kuweka vidole aliyevalia kofia nyekundu, shati rangi nyeusi na rangi nyeupe na mchirizi ya rangi nyekundu na kaptura rangi nyeusi.

Maafisa kutoka ngazi ya kimataifa wanaoshikisha wananchi Huduma namba, wakiwa wameketi ndani ya hema ambayo ni nyeupe lenye rangi nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Watu wamevalia barakoa, meza zao zikiwa zimefungwa vitambaa vyeupe wakiwa na laptop ambazo wanatumia Ku register watu.

Bango hili limetawa na rangi ya manjano, na nyeupe, maandishi yameandikuwa na rangi nyeusi, kando yake kuna nyundo iloukuwa mahakamani wakati jaji amemaliza kutoa hukumu, ugonga, majina yaliyomo yanasema, Court Annexed Mediation in Kenya.

Timu mbili zinamenyana katika uwanja wa vitau wa voliboli .Mpira wenyewe ukiwa wa rangi ya manjano yenye mijirisi ya rangi ya samawati, wameinua mikono juu, timu ya upinzani ikiwa imevalia nguo nyeupe mmoja wao akiwa wa nambari sita na nambari mbili na timu kongwe ikiwa mchezaji amevalia jezi nambari kumi na tano mashabiki wamekalia uwanjani wakitazama mechi wakiwa na jezi zao rasmi.

Ofisi za Huduma Center ambao wananchi wanaenda kusaidiwa, wengi wao wakiwa mbele ya kiti cha kwanza unapoingia katika chumba hilo. Kuna mwindi mmoja na kijana mwingine ambaye amevalia kofia. Wakihudumiwa na wanadada ambao wameshuka wote nywele na kukalia viti vyao vyeusi ofisini.

Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aliovalia sauti nyeusi, tai nyeupe alikuwa na askari wake rasmi akiwa amevalia kofia yenye rangi za nchi ya Kenya, akisalimiwa na mheshimiwa moja aliyevalia suti nyeusi tai nyekundu, shati nyeupe na wengine wakiwa kando wakitabasamu.

Bango hili lina nembo la mikono miwili ya rangi nyeusi ikisalimiana na ndani yake kuna rangi ya manjano na mzunguko wa rangi nyekundu, rangi nyeusi inatawala bango hili, chini yake ikiwa na maneno tuko pamoja.

Watu wengi ambao wamepiga foleni katika ofisi kuu za serikali za Immigration Services Control , wako wakiwa wamevalia barakoa zao wengine samawi wengine nyeusi, mtu mmoja amesimama mbele yake akiwa kofia na suti na tai ambaye anakusudia kuwasaidia. Ukuta huu umepakwa rangi ya manjano na vioo ambazo zimefunguliwa zikitoa mwangaza.

Mashabiki wa timu ya Kenya ukipenda Harambe stars wakiwa uwanjani Nyayo baada ya mechi Kenya didhi ya Gabon wakishabikia kuona uwanja wao mpya ukiwaumejengwa wengine wakiwa wamevalia nguo yenye rangi nyeupe yenye mijirisi rangi nyekundu wengine wakiwa wamebeba bendera za rangi za Kenya wengine wao wakiingia uwanjani kuona maendeleo na mapenduzi ambayo yamefanyika katika uwanja huu wa Nyayo.

Wahuduma kutoka ofisi kuu ya serikali ya huduma senta wamekuja kusaidia wakenya kuwarejistia fomu mbalimbali ikiwemo ya kutafuta ripoti ya polisi na mambo mengine ambayo yanafanyika huku juu, maafisa wamevalia nguo nyeusi, shati nyeupe yenye michirizi ya rangi nyekundu wakiwa wameshikilia kalamu zao rasmi wakiandika na kunakili.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa amevalia nguo nyeusi nywele yake na miwani akiwa amebeba vijitabu ambazo anapokeza , jamaa mmoja kavalia mihiwani kavalia suti ya rangi nyeusi shati nyeupe nyuma yake wengi wanatabasamu na kucheka vinywa zao si .

Wachezaji wawili, wa kampumbu ,moja akiwa amevalia, kaptura nyeupe na kaptura rangi nyeusi. Mashabiki nyuma yao wakiwameketi katika viti vya rangi ya kijani. Pendera ra Kenya inaonekana na rangi zake nyeusi, nyeupe, na nyekendu.

Jalada hili ina nembo kuu ya serikali na nembo ya mahakama kuu ya Kenya lenye maneno haya the judiciary human resource policies and procedures . Picha ya mahakama huu inayoandikwa jina the Judiciary.

Wachezaji wa timu ya raga wakishangilia ushindi wao wakiwa wamebeba kombe ambalo wametunukiwa baada ya kushinda mechi. Wamevalia sare zao rasmi, shati nyekundu yenye michirizi mieusi na kijani kibichi na mieupe na kaptura zao nyeupe yenye michirizi za rangi nyekundu. Wengi wao wakiwa wameinua mikono juu wakikunja nguni wengine wakiinua vidole.

Maofisa wakuu wa serikalini wakiwa wamevalia barakoa, samawi na nyeusi na shati zao nyeupe zenye michirizi ya meupe na sweta nyekundu. Nyuma yao likiwa bango kubwa linalosema , towards service excellence .Mbele yao ni meza yenye rangi ya kahawia wia na kompyuta na simu ya mkono ya ofisi.

Mashabiki wa soka wakiwa ndani ya uwanja wa kuchezea kabumbu, wengi wao wakiwa wamevalia jezi zao nyeusi yenye michirizi ya rangi nyeupe nyingine nyekundu yenye michirizi mieusi, wengine nyekundu na kofia nyeusi wakiwa na fufuzela zao na firimbi mmoja akiwa ameshikilia simu mkononi.

Afisa mmoja kutoka jeshi la polisi amesimama mbele ya counter ambazo wahudumu wanahudumia katika benki kuu anapiga maraundi kuangalia kama hali ya usalama iko sawa wengine wakiwa wameketi na bahasha zao na makaratasi mkononi wakiwa foleni wakingoja kuhudumiwa.

Mkenya mmoja kwa jina Kipchirichiri akiruka viuzi kwenye uwanja kuu wa nyayo, panaonekana viti vya rangi ya kijani kibichi, vyekundu na vyeupe zinaonekana na watu wengine wakiwa wameketi pembezoni kushoto na nyasi ikionekana ya rangi ya kijani kibichi.

Mashabiki wa timu ya Gormahia, mwingine akitangulia nyuma yao ,wengine wangali na manyanga moja yenge rangi ya pink .Wengine wamekalia juu kando yao Na miti yenye matawi mingi ya kijani kibichi, wakiwa wamevalia jezi zao rasmi za rangi ya kijani kibichi yenye maandishi mbele Gorma.

Wasichana kumi na moja, wengine wamepiga magoti, wengine wamesimama, nyuma yao kuna miti. Na wasichana haokwa jumla wako kumi na moja na wamevaa jezi zimeandikwa chapa dimba Safaricom – A Better Option .

Mashabiki wa Alhaziza FC wamefika uwanjani ili kusuhudia mechi pakubwa baada ya ushindi kushangilia kutunukiwa zawadi na wageni waheshimiwa na wengine wamevalia reflecta wengine wakiwa wamevalia makofia wengine nyekundu jezi zao na huku nyuma ya uwanja kuonekana mingi ambayo imezunguka uwanja

Aliyekua naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye ndiye mwenye chama cha DCP akiwa amevalia nguo rasmi ya rangi nyeupe yenye michirizi ya rangi nyekundu, akisimama mbele ya maafisa ambao wanamuonyesha jinsi huduma inafanya kazi huko Huduma Center, jumba hilo likiwa limetawala rangi jeupe na michirizi ya rangi nyekundu kama rangi rasmi ya Huduma Kenya.

Uwanjani mashabiki wengi, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za rangi nyekundu, watu wanakimbia, kuna bendera zimeegeshwa na kusimamishwa, chini kuna nyasi ambayo ni ya kijani kibichi, watu wengi wanapita wengi wao wakiwa mashabiki wa riadha.

Mashabiki wa timu ya Tusker nchini kenya wakiwa wamevali jezi zao za bamba manjano yenye michirizi mieusi, wakiwa wamebeba kidole moja juu wantam na mbili tutam na wengine chini yao wakiwa na virimbi wakiwa wakipiga mayowe.

Mashaiki wa timu ya Gor mahia wakiwa uwanjani nyayo wakiwa na sare zao rasmi wengi wao wakiwa wamevalia sare ya kijani kibichi wengine nyeupe, mbele yao ikiwa imeandikwa sport pesa na mmoja akiwa amevalia bango ambalo linasema GOR MAHIA FC.

William Ruto akiwa amevalia pamba lake safi, suti la kijivu, tai ya samawi, shati nyeupe. Kando yake akiwa jaji mkuu Martha Koome akiwa amepiga pambo yake safi ya wanasheria nyeupe ikiwa na michirizi ya rangi nyekundu na gauni lake ni la nguo nyeusi. Nyuma yao kuna watu ambao wanatoka katika jumba kuu.

Jaji mkuu ameinua Bibilia juu akiwa amevaa vazi la mahakama akichukua kiapo. Kando yake aliyekuwa mkuu wa sheria Professa Githu Muigai akiwa amepiga bamba safi; suti nyeusi, tai nyeusi, shati nyeupe na kando yake kuna mama ambaye amevalia barakoa pia amevalia nguo rasmi za wanawake. Nyuma yake bendera ya Kenya.

Mashabiki wengi wakiwa wamesimama wakitabasamu wengine wakipiga makofi wengi wao wakiwa wamevalia shati zenye rangi nyekundu na maandishi ya Kenya, bendera ya Kenya inaonekana ikiwa imebebwa na kijana mmoja yenye rangi ya kijani kibichi, nyeupe, nyekunduna rangi nyeusi.

Mashabiki wengi wakiwa uwanjani wakishabikia timu yao, waafrika kwa wazungu wengi wakiwa wamevalia nguo zenye mijilisi ya rangi nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kimbichi wakipiga makofi, wengine wakiwa wamevalia rangi ya kijani kibichi, wengine wakitoa simu zao nje ilikupiga picha.